Watu wawili wanafanya kazi kwenye kompyuta. Mwanamke anaonyesha kitu kwenye skrini. Anatazama kwa makini. Kuna skrini nyingi za kompyuta. Watu wengine wanafanya kazi nyuma. Inaonekana ofisi.

Watu wawili wanashirikiana kazi kwenye kompyuta mpakato. Wamevaa miwani na wanaonekana makini sana. Nyuma yao kuna rafu ndefu zilizojazwa masanduku zikionyesha kuwa labda wako kwenye maktaba au chumba cha kuhifadhi kumbukumbu. Inaashiria shirikiano wa kielimu.

Mwanamke anatazama kompyuta ndogo. Ana nywele nyeusi zilizonyooka. Amevaa sweta nyekundu. Mkono wake umeegemea kidevu. Anaonekana kuzingatia kazi. Meza ina kioo cha uwazi. Kuna vitu vingine visivyoeleweka nyuma yake.

Mwanaume anatumia kompyuta mpakato amevalia shati la blue anaandika kwenye daftari. Mmea wa kijani umewekwa nyuma yake. Inaonekana yuko makini akifanya kazi au anajifunza kitu.

Mtu anatumia kompyuta ndogo na kibao cha kuchora. Grafu na chati nyingi za data zinaonekana hewani. Kitu chenye maandishi AI kinaonekana katikati. Inaonekana kama kazi inayohusiana na teknolojia, uchambuzi wa data au wakili bandia. Inaonyesha ubunifu.

Wanafunzi wakiwa shuleni. Wamevaa hijabu. Wote wanatumia kompyuta ndogo za kijani. Wanaonekana kuwa na furaha. Dawati zao ni za mbao. Inaonekana ni darasa lenye teknolojia.

Mkono unatumia kalamu ya kidijitali kwenye kompyuta kibao. Kwenye skrini imeandikwa digital learning hub REIFF . Sehemu ya nyuma imefifia. Mwanga umemulika kutoka kwenye skrini. Inaonyesha matumizi ya teknolojia katika elimu.

Mchoro wa vitu mbalimbali vinavyohusiana na elimu na kujifunza. Katikati kuna kompyuta mpakato yenye ramani, na dunia kwenye skrini. Vitu vingine vilivyozunguka ni pamoja na, vitabu mbalimbali vilivyo wazi na vilivyo fungwa, kalamu, kifutio, saa, na kofia ya mahafali. Pia kuna chupa za rangi.

Komputa ya mkononi skrini inaonyesha neno e- learning kuna alama za kidijitali nyuma yake alama hizi zinawakilisha elimu na teknolojia meza ni ya mbao picha inaonyesha dhana ya kujifunza mtandaoni.

Elimu mtandaoni. Kuna skrini kubwa ya kompyuta inayoonyesha video. Watu wawili wanaonekana wakijifunza. Moja ameketi juu ya vitabu, mwengine ameketi mezani akitumia kompyuta ndogo. Kuna aikoni mbalimbali kama zile za wazo, gia na kipaza sauti. Rangi zinavutia macho.

Mwanaume amesimama kwenye meza. Amevaa shati jeupe na anajifunga tai nyeusi. Juu ya meza kuna vikombe, simu na sanduku la tissue .Kompyuta kubwa wa fedha ipo upande wa kulia. Ukutani kuna mchoro mkubwa na dirisha lina pazia.

Skrini ya kompyuta yenye dirisha la command prompt . Ndani yake kuna matokeo yanayoonyesha anwani za IP na muda wa kujibu kwa kila hatua. Inaonyesha hatua saba za kwanza za njia hiyo pamoja na muda wa majibu katika milusekunde.

Mwanamke anatazama skrini kubwa yenye mikutano mingi ya zoom, kompyuta ndogo iko chini ikionyesha programu nyingine. Ana kifaa mkononi anachotumia kuelekeza. Dawati lake lina vifaa vingi vya kazi. Hali inaashiria kujifunza au kufanya kazi kwa mbali.

Kompyuta mpakato yenye skrini inayoonyesha masomo ya mtandaoni, ikiwemo video na masomo mengine. Karibu na kompyuta kuna vitabu viwili na kikombe chekundu chenye mifuko ya chai. Mbele ya kompyuta kuna daftari lililofunguliwa na kalamu ya bluu.

Mwanaume ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato na kuandika kwenya daftari. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mwanamke anayefundisha kwenye ubao. Nyuma yake kuna watu wengine kadhaa wanaonekana wakifanya kazi kwenye kompyuta zao.

Mwalimu anaonekana akifundisha mbele ya ubao mweupe ulioandikwa milango ya hisabati. Ameketi mbele ya kompyuta mpakato na simu inarekodi ikiashiria somo la mtandaoni. Anatumia mikono yake kueleza huku akishikilia kalamu.

Wasichana watatu wanatumia kompyuta ndogo. mmoja ana nywele ndefu za kahawia mwingine ana nywele zilizofungwa juu mwingine ana nywele fupi nyeusi. Wote wamevaa jaketi wanaonekana kufurahia kujifunza. Mazingira ni ya nje.

Mwanafunzi amekaa mezani akichukua maelezo kutoka skrini ya kompyuta. Mwanamke anaonekana akifundisha kupitia video. Bango lina kichwa examples of online learning platforms . Laptop na vifaa vya kuandika vimepangwa vizuri.

Ndani ya ofisi. Watu wanne wanaangalia kompyuta. Wanaonekana kujadili jambo. Mwanaume anaonyesha kitu. Kila mtu anaonekana makini. Kuna tarakilishi mbili mezani.

Wanawake wawili wamekaa sakafuni wakifanya kazi. Mmoja amevaa kofia nyekundu akishika simu, mwengine kitabu na kalamu. Begi nyeusi imewekwa karibu. Kompyuta ndogo iko chini. Wanaonekana wakifunza pamoja.

Ripoti ya 2020 global education meeting, ikiangazia elimu baada ya covid 19. Jalada la ripoti linaonyesha watoto wanne wakiwa wamevaa barakoa, na wanatumia kompyuta za mkononi. Inaashiria mabadiliko katika elimu na teknolojia.

Darasa lenye meza na viti vidogo vya rangi mbalimbali. kuna rafu za vitabu na mabango ukutani. Madirisha yanaonekana wazi. Chumba kinaonekana safi na kimepangwa vizuri. Ni kama shule ya chekechea.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili, kila kimoja kimefunikwa na neti nyeupe ya kuzuia mbu. Vina mashuka ya kijani kibichi, kuna meza ya mbao na viti viwili, mlango unaonekana ukiingia chooni au bafuni. Kuta ni za rangi isiokolea na kunapicha zilizotundikwa ukutani.

Wanafunzi wengi wamekaa chini wakimsikiliza mwalimu mmoja aliyesimama mbele yao. Wamekaa katika umbo la duara au nusu duara ndani ya ukumbi mkubwa. Nyuma yao kuna vifaa vya mazoezi. Inaonekana kama ni mkutano au darasa la maalum la elimu ya kimwili.

Ukumbi mkubwa wa mkutano wa mihadhara umejaa wanafunzi wengi wakiwa wameketi kwenye viti vyekundu , wamevalia sare za shule baadhi zikiwa za kijani na nyingine kijivu au bluu nyeusi , upande wa kushoto kuna bango kubwa lenye maneno SIL Africa, wanafunzi wanaonekana wakiskiza kwa makini.

Chumba kina kitanda kimoja cha ghorofa. Godoro la juu lina shuka nyekundu, godoro la chini lina shuka za bluu zenye maua. Ukuta una rangi ya bluu. Dirisha lina pazia ya kahawia likiruhusu mwanga. Kabati la mbao limefungwa likionyesha usalama Ni chumba rahisi cha kulala.

Chumba kidogo cha kulala kilichopangwa vizuri. Kuna kitanda kimoja upande wa kulia chenye shuka zenye madoa meusi na meupe. Karibu nacho kuna dirisha kubwa lenye fremu nyeusi likifunguliwa na kuruhusu mwanga na kuonesha miti nje.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili. Kila kitanda kina shuka zenye nyota. Ukuta mmoja una rangi ya chungwa mwingine mweupe, kuna madirisha mawili na meza moja ya kusomea chini. Chumba kinaonekana kuwa safi.

Kuna chumba cha kulala chenye kitanda kimoja kimefunikwa na shuka nyeupe. Kuna mito miwili. Madirisha yana mapazia meupe yaliyo na michoro ya blue . Ukuta una rangi ya cream na sakafu ina vigae vya rangi ya njano na kahawia. Inaonekana kama chumba cha kulala kilicho safi.

Chumba tupu chenye safu ya vigae vyeupe. Kuna kabati kubwa la rangi ya kahawia nyeoesi iliyowekwa ukutani. Dirisha kubwa linaonekana likiruhusu mwanga kuingia ndani. Mlango mmoja wa rangi nyeusi unaonekana upande wa kulia.

Ukumbi mkubwa uliojaa viti vingi vya rangi nyekundu vimepangwa katika safu ndefu. Kuna jukwaa mbele na skirini nyuma. Inaonekana kama ukumbi wa mkutano au tamasha. Taa za dari zimewashwa.

Maabara yenye meza mbili refu. Kila meza ina vifaa vya majaribio kama vile chupa na darubini. Madawati machache yamepangwa karibu. Milango ya kioo inaonekana nyuma. Madirisha mengi yamefunikwa na chuma. Ni mahali pa kusoma kemia au bayolojia.

Ndani ya chumba cha kulala, kuna vitanda viwili. Ukuta una rangi ya zambarau. Madirisha yana mapazia. Kuna kabati kubwa la mbao. Taa imening'inia kutoka dari. Sakafu ni ya vigae.

Wachezaji wawili wa raga wakiwa uwanjani. Mmoja amebeba mpira na anajaribu kukwepa mpinzani wake. Mchezaji mwingine anajaribu kumzuia. Wote wamevaa jezi zao za michezo. Uwanja una nyasi kijani kibichi.

Ndani ya darasa kubwa, kuna mwalimu anayefundisha mbele. Wanafunzi wengi wamekaa kwenye madawati. Wanaonekana kuskiliza kwa umakini. Darasa lina madirisha makubwa. Kuna projector imewekwa juu.

Ndani ya maktaba kubwa, kuna rafu nyingi zilizojazwa vitabu. Vitabu vimepangwa vizuri, njia inaonekana inaendelea mbali. Taa zimewekwa dari, mahali panaonekana kuwa swali.

Kundi kubwa la vijana wameketi kwenye viti na meza. Wengine wanaonekana wakisikiliza kwa makini. Ni kama semina ama mkutano. Chumba kinaonekana kuwa na nuru. Watu wamevalia nguo za kawaida.

Wasichana wawili wanacheza mchezo wa hockey kwenye uwanja wa kijani kibichi. Mmoja amevalia jezi ya blue na mwingine amevalia nyekundu. Wote wanashikilia vijiti vya hockey na wamejikita kwenye mchezo.

Jumba la sinema au ukumbi wa mikutano. Una viti vingi vyekundu. Kuna ngazi zinazoelekea juu. Jukwaa linaonekana mbele. Dari inaonekana pana. Ukumbi unaonekana kuwa tupu.

Kuna bango kubwa la ywca Kenya hostels, likitangaza huduma zao kama za kumbi za mutano, mikahawa na nafasi za ofisi. Bango hilo linawekwa nje karibu na ua wa mawe na chuma. Miti mirefu inaonekana nyuma. Barabara yenye magari yaliyopaki yanaonekana kushoto.

Ndani ya chumba kikubwa chenye meza na viti vingine ni vya kijani, vingine vyeusi na vingine vyekundu. Kuna madirisha makubwa yenye mapazia mekundu. Ubao mweupe upo ukutani. Chumba kinaonekana kama darasa au chumba cha mikutano. Nuru inaingia kupitia madirisha.

Chumba chenye vitanda viwili vya mbao na chuma. Inaonekana kama bweni, kitanda kimoja kipo karibu na mlango wazi. Chumba kinaonekana safi na kimepangwa vizuri. Vitanda vina godoro ambazo zimetandikwa vizuri pia.

Wachezaji wanawake wa mpira wa miguu wako uwanjani wanacheza . Wamevaa jezi za rangi tofauti mmoja njano na mwingine bluu. Mpira uko katikati uwanja una udongo mwekundu na nyasi.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa ,samani nyeupe zimetundikwa ukutani. Vitanda vimepambwa kwa shuka zenye michoro, Sakafu inaonekana ya mbao ,chumba kinaonekana safi na kimepangwa vizuri.

Watoto wanakimbia kwenye mashindano. Wako kwenye uwanja wenye nyasi na vizuizi vidogo vya njano vimewekwa chini. Wazazi na walimu wanawashangilia kutoka pembeni. Kuna hema mbili kubwa nyeupe nyuma. Siku inaonekana kuwa ya jua.

Chumba cha kulala kilicho pangwa vizuri. Kitanda kikubwa kimefunikwa na blanketi laini ya kahawia, taulo nyeupe zimepangwa juu ya kitanda. Ukuta mmoja una michoro ya kupendeza yenye rangi nyingi.

Jengo lenye paa la rangi ya blue . Kuna ngazi zinazoelekea kwenye lango mkuu. Miti na mimea zimetundizwa nje. Mwanga wa jua unaangaza vizuri. Jengo linaonekana la kisasa. Kiti cha mwavuli wa blue kipo karibu na mlango.

Darasa lenye madawati na viti vingi vya mbao vilivyopangwa vizuri. Ukuta ni wa saruji. Kuna madirisha mawili madogo yanayoingiza mwanga. Katika kona, kuna bendera ya kijani. Chumba kinaonekana kuwa tayari kwa wanafunzi.

Ndani ya darasa au maktaba, kuna meza ndefu zenye viti vingi. Rafu ya vitabu imejaa vitabu mbalimbali. Ukuta mmoja una rangi ya kijani kibichi. Kuna ubao mweupe, Kompyuta chache zipo kwenye dawati. Dirisha linaingiza mwanga wa asili.

Chumba chenye vitanda vitatu, vikiwa na shuka za kijani kibichi, kila kitanda kina neti na kuzuia mbu. Ukuta una rangi ya kijani kibichi na kuna picha zimebandikwa, inaonekana kama chumba cha wageni au hostel .

Darasa lina madawati mengi ya mbao yaliyopangwa safu. Kila dawati lina kiti chake. Ukuta una rangi ya buluu. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga mwingi. Meza ya mwalimu iko mbele, hakuna mwanafunzi linaonekana kama shule.

Vitanda viwili vya orofa vilivyotengenezwa kwa mbao nyeusi. Kila kitanda kina magodoro meupe na mashuka safi. Ukuta wa chuma una rangi ya zambarau na sakafu imefunikwa na mbao.

Chumba chenye vitanda viwili. Mwanamume amekaa kwenye kitanda cha chini akitumia simu yake. Vingine vimepangwa vizuri. Kuna sanduku la kijani juu ya kitanda cha kushoto. Dirisha lina pazia la rangi na mwanga wa jua unaingia.

Kundi kubwa la watu wengi wakiwa vijana wameketi kwenye nyasi wengine wamesimama kwa umbali. Watu wengi wamevaa nguo za kawaida na wengine wana mikopa. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili yenye miti mingi nyuma yao.

Kundi la watoto uwanjani. Wengi wamefunga macho kwa vitambaa na njano. Wamevaa sare za shule. Baadhi nyekundu na wengine kijani. Nyuma kuna uwanja mkubwa wa michezo na miti mingi.

Kundi la vijana wamesimama inje, wanaangalia simu zao za mkononi. Mwana wa kwanza amevaa ijabu na miwani, wa pili amevaa sharti ya machungwa, mwanaume wa tatu amevaa shati ya mstari ya blue na nyeupe.

Mvulana anajifunza. Amevaa shati ya rangi ya chungwa. Anatumia kalamu kuandika. Anaonekana mwenye furaha na tabasamu. Yuko mezani na vitabu. Nyuma yake kuna rafu za vitabu.

Mwanamke na mtoto ambaye anaonekana kuwa na ulemavu wa macho wote wawili wana tabasamu. Mtoto amevaa shati la bluu mwanamke amevaa koti la waridi wanaonekana kuwa na furaha nyuma yao kuna rafu inaashiria sehemu ya kusoma au nyumbani.

Ndani ya darasa kuna msichana anayetumia kiti cha magurudumu. Ameketi mezani na vitabu. Anaonekana kufikiria sana. Wengine wanaonekana nyuma. Darasa linaonekana safi. Inaonyesha elimu ya ushirikishaji.

Mwanaume mwenye ulemavu wa Down syndrome anasimama mbele ya ubao wa kijani. Anaonekana akijifunza au akifundishwa hisabati. Amevalia shati la buluu na anatabasamu usoni. Karibu naye, mwanamke amesimama akitabasamu.

Kijana anazungumza na mwanamke kwa ishara. Amevaa shati la kijani, na kijana amevaa shati la machungwa. Anaonekana akisikiliza kwa umakini. Kompyuta ndogo ipo mbele yao. Meza ni nyeupe. Mimea inaonekana nyuma. Inaweza kuwa mazungumzo muhimu.

Wasichana wawili wakiwa bwawani. Mmoja ana kofia ya blue na mwingine nyeupe. Wote wana furaha na tabasamu inaonekana kama wanajifunza kuogelea au wanacheza majini.

Mwalimu anamsaidia mvulana mlemavu anayeketi kwenye kiti cha magurudumu kupaka rangi. Wote wawili wanatabasamu na wanaonekana kufurahia shughuli hio. Mvulana anashika brush ya rangi na anaonekana ana furaha tele.

Mwalimu na mwanafunzi wanatumia vifaaa vya kujifunza. Mwalimu amevaa shati la waridi na miwani. Mwanafunzi amevaa jaketi. Wanatumia ubao wenye vigae vidogo, linaonekana lapendeza, wanaonekana wakiwa makini. Kifaa kinaonekana kama braille .

Mwalimu anamfundisha msichana mdogo kwa kutumia komputa kibao. Wote wawili wanatabasamu na wanaonekana kufurahia somo. Msichana yuko makini kujifunza. Ubao wa kijani na ramani ya dunia vinaonekana nyuma. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika elimu .

Mwanaume anamfundisha msichana kusoma breille akitumia kifaa maalum. Anaguza herufi zilizoinuka huku mwanaume akimuongoza. Wote wamejikita kwenye somo. Inaonyesha elimu jumuishi na makini katika kujifunza.

Mwanaume mwenye furaha ameketi mezani. Amevaa shati la mistari mekundu na nyeupe. Mbele yake kuna kitabu kadhaa na daftari wazi ambapo anaandika kwa kalamu nyeusi. Nyuma yake kuna mlango wa mbao na kabati ndogo upande wa kushoto.

Wanawake wawili wanatabasamu. Mmoja ana nywele ndefu nyeusi, kishada chenye umbo la moyo shingoni. Mwingine ana nywele fupi zilizojikunja. Wote wameshika nyaraka. Wengine wako nyuma wakiwa wamefifia. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani labda mkutano.

Mwanamume na msichana wanatumia kompyuta ndogo, wote wanaonekana kufurahia. Msichana ana nywele zilizofungwa kwa staili ya mikia miwili. Wamekaa kwenye meza nyeupe, nyuma yao kuna rafu yenye vitabu.

Watu wawili wanafurahia kuchora. Mwanaume mwenye tabasamu kubwa amevaa shati la kijani kibichi, akishikilia brashi .Mwingine amevaa shati la blue akishikilia seti ya rangi. Wote wanaonekana kusaidiana kuchora.

Mwanamke na msichana wanaonekana wakitumia lugha ya ishara kuwasiliana. Anatabasamu na furaha usoni mwake, anaelekeza ishara kwa msichana naye anaonekana akijibu. Picha inaonyesha umuhimu wa kujifunza na kutumia lugha ya ishara.

Watu wawili wameketi karibu na meza. Mmoja ana miwani na anatabasamu, akionekana kumsikiliza mwenzake. Mwingine ana ndevu na miwani, akionekana kuongea. Vitabu vingi vimepangwa kwenye rafu nyuma yao, inaonekana kama maktaba au ofisi.

Watoto wawili wanacheza kwenye sakafu. Ina rangi ya bluu na njano. Mmoja amevalia shati la mistari na picha ya mbweha, ameinama akicheza na vitu vidogo. Mwingine anaonekana kutoka nyuma akishika chombo cha kijani.

Mwanaume mwenye ndevu nyeupe na miwani nyeusi amelala chini, mikono yake imewekwa juu ya kitabu kinachoonekana kuwa cha breli. Amevaa sweta ya kahawia isiyokolea. Nyuma yake kuna sofa.

Watu watatu wapo mezani. Mwanamke mwenye nywele fupi na miwani anaonekana akiongea na mwanume. Mwanaume ana upara na amevaa shati la kijani akifanya kazi kwa umakini na kitu mkononi mwake. Nyuma yao kuna mwanamke mwingine amekaa akiwa amevaa nguo nyeusi yenye matone nyeusi na nyeupe.

Mwanamme ameketi mezani akisoma kitabu cha breli. Amevalia koti la kijani kibichi na ana spika za maskioni. Macho yake yamefumba akionyesha umakini katika kusoma kwa kugusa. Nyuma yake kuna ukuta mweupe na saa ya ukutani.

Mwanamke anatumia kiti cha magurudumu. Amevaa miwani na shati la maua. Anaongea na mtu mwingine, inaonekana yuko kwenye mkutano. Watu wengine wamekaa nyuma anaonekana mwenye furaha.

Mwanamke anatumia lugha ya ishara, ana tabasamu pana. Amevaa shati la kahawia, yuko mbele ya kompyuta ya mkononi. Anaonekana kuwa kwenye mkutano wa video. Madirisha yanaonekana nyuma.

Kundi la wanafunzi wakiwemo wasichana na wavulana wameketi sakafuni wengi wao wamevaa sare za blue . Msichana mmoja labda mwalimu amevaa miwani nyeusi na anatumia ubao wa breille . Wengine wameinama vitabu vyao, mazingira yanaonekana kuwa rahisi.

Wanawake wawili wanaonekana wakichunguza mchoro. Mmoja amevaa kofia ya manyoya na miwani ya jua. Mwingine anaonekana kama kiongozi wa utalii, wamesimama karibu na kitabu kikubwa cha kale. Wanaonekana kujadili kitu.

Watu watatu wenye ulemavu. Mmoja amevaa vipokea sauti vyeupe. Wawili wanatabasamu. Simu ya mkononi ipo mezani. Rafu za vitabu zinaonekana nyuma. Wanaonekana wakifurahia muda wao.

Mwalimu anamfundisha msichana mdogo heshima kwa kutumia vidole vyake. Anatabasamu na anaonekana na furaha akifundisha. Nyuma yao kuna chati yenye namba kuanzia moja hadi ishirini. Inaonekana kama darasa la chekechea au elimu maalum.

Mwanamke anamfundisha msichana mdogo. Wote wamejikita kwenye karatasi nyeupe iliyo mbele yao. Anashikilia kalamu, akijaribu kuandika au kuchora. Mwanamke anaonekana akimsaidia kwa kumuonyesha kitu kwenye karatasi.

Mwanamke anafanya kazi mezani. Amevalia fulana nyeupe. Anashikilia kalamu akisoma au kuandika kwenye daftari. Kompyuta mpakato ipo mbele yake. Inaonyesha bidii na umakini wakati wa kujifunza.

Kundi la wanafunzi wanne wakiwa maktabani wanaketi kwenye meza wakisoma. Mwanafunzi mmoja anatumia kiti cha magurudumu. Rafu nyingi za vitabu zimejaa nyuma. Kila mwanafunzi ana daftari au kompyuta ndogo.

Mkono mmoja unasoma kitabu cha breli. Vidole vimepitishwa juu ya matuta madogo. Kitabu kimefungwa kwa waya mweusi. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na yenye mwanga. Inaashiria kusoma kwa watu wasiona.